Sehemu hii ni ndani ya duka la nguo na viatu, rafu zimejaa nguo zilizokunywa vizuri, koti zilizoninginia na viatu vilivyopangwa kwenye rafu, meza ya samawati ina vitabu na kikokotoa juu yake, sakafu ni yenyevigae vyeupe.

Duka la reja reja linauza bidhaa zilizo pangwa kwenye rafu ya kuonyesha iliyo pashikwa ukutani, iliyo jaa miwani na vifaa vingine vidogo. Bidhaa zingine zinazouzwa ni mikoba, mitandio, kofia, viatu na mavazi mengine. Hifadhi hii ina sakafu, safi na mwanga wa kutosha.

Sehemu hii ni ndani la duka la nguo za wanaume likiwa na suti, mashati na suruali. Mabango ya matangazo ya mauzo yanaonyesha punguzo la bei kwa asilimia ishirini. Nguo zimepangwa vizuri kwa utaratibu.

Mazingira haya ni ya ndani ya duka la nguo. Nguo zimepangwa kwenye rafu zikiwa niza rangi mbali mbali. Taa za kisasa ziko kwenye dari. Kuna mabango ya matangazo yanayoashiria bei ya nguo. Sakafu ya duka hili ni safi na kuna nafasi za kupita kati ya rafu za nguo.

Mazingira haya ni ya ndani ya duka la nguo. Nguo zimepangwa kwenye rafu na reli zikiwa na rangi mbalimbali. Taa za kisasa ziko kwenye dari ya mabango ya matangazo ukutani. Sakafu la duka hili ni safi, kukiwa na nafasi ya kupita kati ya rafu ya nguo.

Duka la rejareja, linauza nguo za wanaume, shati, koti, na suruali zimepangwa vizuri kwenye rafu, shati zingine zilizokunjwa, zimewekwa kwenye sehemu zingine za kibinafsi, zilizopangwa kwa rangi au mtindo. Sakafu ina vigae vyeupe.

Mkusanyiko wa mikanda ya wanaume imepangwa kwenye onyesho. Mikanda hiyo inatofautiana kwa rangi ikiwemo kahawia, nyeusi na samawati. Mikanda hii imetengenezwa kwa ngozi halisi. Mikanda mingima ina lebo za bei zilizounganishwa ikionyesha kuwa inauzwa.

Mazingira haya ni ya ndani ya duka la nguo. Nguo zimepangwa kwenye rafu na reli zikiwa na rangi mbalimbali. Taa za kisasa ziko kwenye dari. Sakafu ya duka hili ni safi kukiwa na nafasi ya kupita kati ya rafu ya nguo.

Mazingira haya ni ya ndani ya duka la nguo. Nguo zimepangwa kwenye rafu na reli zikiwa na rangi mbali mbali. Zingine zimefunguliwa kwa karatasi. Taa za kisasa ziko kwenye dari ya mabango ya matangazo ukutani. Sakafu ya duka hili ni safi kukiwa na nafasi ya kupita kati na rafu na nguo.

Rafu zilizojaa bidhaa za nguo za ndani zimepangwa katika duka kubwa la nguo. Bidhaa nyingi ni pakiti za chupi za wanawake zinazouzwa kwa seti za tano. Mabango mengine yanatangaza sifa za bidhaa kwenye pakiti. Sakafu ya duka ni safi na nyeupe.

Sehemu hii ni ndani ya duka la nguo. Nguo zimepangwa kwenye rafu na reli. Pia kuna sanamu zinazoonyesha baadhi ya mavazi ikiwemo koti la kahawia, shati nyeupe. Sakafu ni vigae na kuna taa za kutosha zinazotoa mwanga.

Watu kadhaa wakiwemo wateja na wafanyakazi wamo katika duka la nguo za mitumba, nguo mbali mbali zikiwemo sare za shule zinauzwa kwa punguzo maalum kuna ishara zinazoonyesha chumba cha kujaribia nguo zilizo nunuliwa.

Mazingira haya, ni ya duka la kuuza nguo. Nguo hizi zimewekwa kwenye vitundiko na kupangwa kwa aina tofauti. Kuna suruali, kuna zili zinazoonekana kuwa ni sweta. Kule mbele, kuna chumba pa kupima nguo ambazo umenunua.

Bidhaa za mapambo zimebandikwa kwenye kuta. Safu ya kwanza ni herini ambazo zinavutia wateja, safu ya pili ni bangili za mikono, safu ya tatu ni begi ndogo za kubeba mkononi, safu ya nne ni bangili pia na safu ya tano inaonyesha vitu za kuekea vifunguu.

Gari jeusi limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari chenye dari iliyowekwa taa nyingi. Nambari ya usajili ya gari inaonekana. Nyuma ya gari, counter na rafu zimejaa bidhaa mbalimbali na kuna mlango mweupe uliofungwa.

Gari lenye rangi nyekundu limeegeshwa. Gari hili lina nambari ya usajili inayoonekana wazi. Gari hili lipo katika hali mzuri likiwa na tahidi nyeusi na muundo wa nyuma unaoonesha jina la forester . Gari hili lipo katika mazingira ya wazi kando ya barabara au kwenye eneo la maegesho.

Gari jeupe limepakiwa nje ya jengo, lenye paa pana la mviringo na nguzo zenye mistari ya rangi. Karibu na jengo, kuna mapipa ya taka yaliyotenganishwa. Mwanga wa jua unaangazia gari na sehemu ya jengo.

Magari kadhaa ya rangi na aina tofauti kama vile lori ndogo la aina ya Isuzu, yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Miti inaonekana kwa mbali nyuma. Mazingira haya ni ya wakati wa mchana na mwanga wa jua unaangazia magari na eneo hili.

Mwanamke anayeweza kuwa muuzaji au mtalaamu wa bidhaa, anamuelekeza mwanaume kuhusu gari nyeupe lilona boneti wazi. Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari aina ya Tesla. Wote wawili wamevaa barakoa, nyuma yao kuna garli lingine jeupe.

Eneo la nje lenye nyasi na miti lina magari kadhaa yaliyoegeshwa. Mtu mmoja anaonekana akitembea katika eneo hili. Magari yote yana nambari za usajili. Jua linaonekana kuwepo na vivuli vinavyoashiria mchana.

Watu watatu, wanaume wawili na mwanamke mmoja, wamo ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au duka la magari. Mwanaume mmoja amevaa suti na tai, akiwa kama muuzaji wa magari na ameshikilia kompyuta kibao, akiwaonyesha wengine. Wote wanatabasamu. Magari yapo nyuma yao.

Gari jeusi la aina ya Toyota limeegeshwa. Fari hili lina muundo wa kisasa na taa za mbele zenye umbo la kuvutia. Nambari ya usajili inaonekana wazi mbele. Gari lingine nyekundu linaonekana pia.

Gurudumu la gari linaoshwa kwa kutumia maji yanayomwagika kwa nguvu pengine kutoka kwa mashine. Povu la sabuni na uchafu unatoka kwenye gurudumu wakati wa kuosha. Mandhari ya nyuma ni sehemu ya lami au sakafu iliyoloa maji. Magurudumu mengine yapo chini.

Gari jeusi limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari hilo jeusi gari jingine la rangi ya kijivu limeegeshwa kwa mbali kidogo. Mandhari ya nyuma yana miti na mimea mingine na anga ni wazi. Magari mengine mawili yako katika sehemu hii pia.

Gari hili ni la zamani kutokana na muundo wake. Gari hili lina rangi ya kijani kibichi na lina sehemu ya nyuma wazi. Pia lina namba za usajili zilizobandikwa nyuma ya gari. Gari lina viuzi vya chuma vilivyong'aa, vinavyozuguka sehemu ya nyuma ya gari.

Magari kadhaa ya rangi na aina tofauti, yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Miti inaonekana kwa umbali nyuma. Mazingira haya ni ya wakati wa mchana na mwanga wa jua unaangazia magari na eneo hili.

Mtu mmoja mwenye suti anaonekana kuwaelezea watu wawili wanaoonekana kuwa bibi na bwana kuhusu gari. Magari mawili yanaonekana, moja ni ya rangi ya zambarau. Watu hawa wanaonekana kufurahi.

Mazingira haya ni ya maegesho ya magari, kuna magari mengi sana ya rangi tofauti. Magari haya yanaonekana kuwa mapya au kutumika kidogo. Hapo nyuma kuna jengo la kisasa ambalo ni nyeupe.

Rundo kubwa la soksi za rangi mbalimbali, zimepangwa kwenye chombo chenye wavu wa chuma, katika soko au duka wazi, la nguo za mitumba. Chini, kuna takataka na uchafu. Mtu mmoja anaonekana ndani ya duka.

Soko, au duka la wazi, lina bidhaa mbalimbali, zikiwemo shanga, mikufu, na vitu vingine vya urembo na ufundi wa mikono. Bidhaa hizo zimetundikwa na kuonyeshwa kwenye meza, na mtu amesimama karibu na duka hilo.

Soko hili la wazi, lina bidhaa za kilimo, ndoo na vikapu vilivyojaa vitunguu saumu, pamoja na mfuko wa kijani, uliojaa bidhaa nyingine za mizizi. Mbele kuna kreti iliyojaa tangawizi, mboga zimepangwa juu ya mbao.

Soko la wazi lenye bidhaa mbali mbali za chuma hasa vifaa vyombo vya kupikia na majiko ya makaa linaonekana. Soko linaonekana kuwa na shughuli nyingi. Mtu mmoja anatembea kati ya bidhaa. Baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa na uzee huku zingine zikiwa mpya. Visanduku vya samawati vinauzwa pia.

Eneo hili lina shughuli nyingi kando ya barabara ambapo soko la wazi au vibanda vinauza nguo na bidhaa zingine. Juu ya soko, bango kubwa la matangazo limetundikwa. Jengo la ghorofa lipo nyuma ya soko. Watu wanatembea karibu na vibanda.

Soko limo ndani ya ghorofa. Ghorofa ya chini ina vibanda vingi vinavyouza matunda, mboga na bidhaa nyingine. Watu ni wanunuzi wa wauzaji. Ghorofa za juu inaonekana kuwa na nafasi zaidi na baadhi ya watu wanaonekana wakitembea. Muundo wa soko una ngazi kadhaa na vizuizi vya usalama na kuna mwanga wa kutosha ndani.

Soko kubwa la wazi lina watu wengi wakiwa wachuuzi na wanunuzi, baadhi wamekaa chini wakiuza bidhaa huku wengine wakitebea kwenye njia kuu, bidhaa mbali mbali zinauzwa zikiwemo matunda na mboga, nyuma ya soko kuna majengo ya ghorofa.

Eneo hili ni la soko lenye biashara na shughuli nyingi kama vile kusukwa au kutengeneza nywele. Watu kadhaa wanaonekana wamekaa na kutembea. Baadhi wamekaa kwenye viti vya plastiki vya rangi mbalimbali wakitengenezwa nywele.

Mazingira haya ni ya soko au duka la viatu. Kuna safu za viatu mbalimbali vilivyo pangwa kwenye meza ikiwa ni pamoja na buti za rangi ya manjano na nyeupe na viatu vya michezo. Nguzo za mbao zinaonekana zikiunga mkono myundo wa soko hili na nguo au bidhaa nyingine zimetundikwa juu. Watu wachache wamo sokoni.

Mkusanyiko wa maua, yamepangwa kwa pamoja katika rangi mbalimbali, kama vile manjano, zambarau na rangi ya lavender. Kando ya maua kuna ndoo ya plastiki ya kijani. Pia kuna karatasi nyeupe kati ya mashadi yanayotumika kufunga maua.

Soko au duka la wazi lina bidhaa mbalimbali ikiwemo shanga, mikufu na vitu vingine vya urembo na ufundi wa mikono. Bidhaa hizo zimetundikwa na kuonyeshwa kwenye meza na mtu amesimama karibu na duka hilo.

Soko la wazi lina wauzaji wa bidhaa mbalimbali za ufundi wa kiafrika, kama vile vito, nguo, sanamu za mbao na kazi za sanaa za kimaasai .Wanunuzi wanapita katikati ya vibanda wakichagua bidhaa, soko liko chini ya paa kubwa iliyo na kivuli na nafasi ya kutosha.

Soko zuri la wazi, linauza bidhaa mbalimbali za mapambo, ikiwa ni pamoja na ushanga wa kitamaduni wa kimaasai, nakshi za mbao, nguo, vikapu, sanamu, vito na kazi nyinginezo za mikono. Watu wamo ndani ya soko .Pembeni kuna mti na jengo refu,

Gala kubwa limejaa ndizi nyingi zilizopangwa katika masanduku ya mbao na pia zikiwa zimetapakaa chini, zikionyesha hifadhi kubwa ya ndizi. Chumba hiki ni cha kukomaza ndizi au kuhifadhia baridi, ilikuzuia ndizi kuharibika.

Rundo la viatu vya aina mbali mbali ikiwemo viatu vya kike vimepangwa kwenye rafu na vingine viki vilivo tawanyika vimo mezani. Juu kushoto kuna rafu iliyo jaa miwani ya jua ya rangi na mitindo tofauti pia kuna speaker zilizo wekwa chini kwenye meza.

Watu wanauza, na kununua matunda, katika soko lenye shughuli mingi. Matunda ya aina mbalimbali kama vile ndizi, mananasi, maembe na maboga yaliopangwa kwenye vibanda vya mbao, yanauzwa. Baadhi ya matunda yamepakiwa kwenye masanduku, mwanamke mmoja anaonekana upande wa kushoto.

Soko linauza nguo tofauti , zingine zimetandazwa chini na zingine kuwekwa juu. Watu wanapita na kukagua nguo zinazowapendeza. Wauzaji wengine wamesimama juu na kuwapokea wanunuzi.

Mandhari haya ni ya nje chini ya anga safi. Katika sehemu ya mbele kuna rundo ya udongo kwenye ardhi kavu yenye nyasi Chache. Nyuma yake kuna ukuta wa matofali na majengo kadhaa ya ghorofa. Miti na mabati ya chuma yamepinda upande wa kulia.

Jengo refu la kisasa lina madirisha mengi na lina ghorofa nyingi. Nyuma ya jengo hilo kuna majengo mengine na mbele kuna miti na mimea. Nyaya za umeme zinapita juu na anga ni samawati na yenye mawingu machache.

Jengo refu la kisasa ambalo ni la ghorofa , lipo chini ya anga ya samawati yenye mawingu machache. Jengo hili lina rangi ya kahawia iliyokolea, na nyeupe zikiunda muundo wa kuvutia. Nyaya za umeme zinavuka mbele ya jengo, na ukuta unaolinda eneo la jengo.

Majengo mawili yenye rangi tofuati yapo chini ya anga safi. Jengo la mbele lina rangi ya manjano na mistari ya zambarau, likiwa na madirisha madogo ya mraba. Nyuma yake jengo jingine, lenye rangi ya samawati na manjano lina paa la bati na madirisha yenye framu za samawati. Tangi jeusi la maji lipo juu, na ukuta wa matofali umezingira majengo.

Lango la kuingilia kwenye jengo la ghorofa au makazi limefunikwa kwa kiasi kikubwa na mimea inayopanda ukuta wa ua. Kwenye lango hilo kuna bango dogo lenye maandishi. Nyuma ya ua na lango jengo jingine lipo la matofali yenye ghorofa kadhaa na mbele ya lango kuna barabara. Mti mkubwa upo upande wa kulia. Nyaya za umeme zinapita juu.

Jengo refu la ghorofa lenye gorofa nyingi na muundo wa kisasa liko chini ya anga safi ya samawati. Jengo hili lipo katika eneo la mjini. Miti na vichaka viko kwenye msingi wa jengo na nyaya za umeme zikionekana kwenye sehemu ya mbele.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa na majengo ya ghorofa au biashara. Chini ya anga la samawati lenye mawingu machache. Mbele ya jengo kuna miti na nguzo za umeme na pia ishara ya biashara imewekwa kwenye nguzo. Barabara yenye magari machache inaashiria eneo la mjini.

Jengo refu la kisasa ambalo ni la ghorofa lipo chini ya angaa ya samawati lenye mawingu machache. Jengo hili lina rangi ya nyeupe iliyokoloe ikiunda muundo wa kuvutia. Nyaya za umeme zinavuka mbele ya jengo. Majengo mengine mafupi yamo chini ya ghorofa.

Jumba kubwa la kifahari lipo kwenye bustani kubwa yenye nyasi iliyopunguza vizuri na miti mingi, sehemu ya kichezo inaonekana, mazingira haya ni tulivu na safi, jumba hili ni la muundo wa kisasa.

Kiwanja tupu cha ardhi kina majengo kadhaa nyuma yake. Majengo hayo yanaonekana kuwa ya makazi au ya kibiashara, huku moja likiwa bado linajengwa upande wa kulia. Kuna ukuta wa mawe unaotenganisha kiwanja hicho na majengo mengine. Anga ni safi na mawingu machache meupe.

Jengo la kisasa la ghorofa nyingi linaonekana kuwa la makazi au vyumba vya kukodisha .Mbele ya jengo Kuna bati linalozunguka eneo hili na miti kadhaa iliyopandwa. Hali ya anga ni safi nyaya za umeme zinazopita zinaashiria uwepo wa miundo mbinu ya msingi.

Nyumba hii inaonekana kuwa ya kisasa kwa kuwa Ina ghorofa ya chini na ya juu. Nyumba hii inaonekana kuwa bado haijamalizwa kwa kuwa nje bado kuna mawe ndogo. Pia ina mahali pa gari kupitilia na madirisha makubwa.

Sehemu hii ya ndani ya duka kubwa ina njia pana za ununuzi na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na meza za kuonyeshea. Sekta hii ni ya matunda na mboga na bidhaa nyingine kama peremende na tende. Watu wachache wanatembea kwenye njia na wengine wakifanya ununuzi. Duka lina mwangaza mzuri kutoka taa za dari na muundo wa kisasa.

Sehemu hii ya duka kubwa, inauza matunda na mboga. Aina mbalimbali za matunda na mboga zimepangwa vizuri kwenye rafu za mbao, na vyombo vingine. Juu ya sehemu hiyo, bango kubwa lenye maandishi linaashiria sekta ya matunda na mboga. Wateja wananunua bidhaa zao.

Sehemu hii ni ndani ya duka kubwa la Carrefour. Eneo la mbele likionyesha sehemu ya kuingilia na kaunta za malipo. Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu na njia za ununuzi zikiwa wazi. Mtu mmoja amesimama kwenye kaunta.

Sehemu hii ni ya kuuza bidhaa za kuoka ndani ya duka kubwa. Bidhaa mbalimbali za mkate na keki zimepangwa kwenye vionyesho vya kioo, wateja wakiwa wamesimama mbele ya kaunta hiyo. Mfanyikazi amesimama nyuma ya kaunta.

Mandhari ya ndani ya duka kubwa ni safi na yenye mpangilio mzuri. Sehemu nyingine ni ya kuuza maziwa na ingine ya kuuza matunda na mboga. Kaunta zina bidhaa za mkate au keki. Mwangaza unatoka kwa taa zilizo kwenye dari. Watu wachache wanatembea dukani.

Sehemu hii ya duka kubwa ni ya kuuza matunda na mboga. Kuna wingi wa matunda na mboga ikiwemo matikiti maji yaliokatwa na mboga ya majani. Juu ya bidhaa hizo kuna bango linaloashiria sekta ni ya matunda na mboga. Vitu vingine vimepangwa kwenye rafu.

Sehemu hii ya duka kubwa inauza mikate na bidhaa zingine za kuokwa. Bidhaa hizi zimepangwa kwenye rafu zilizojaa. Ishara na lebo za bei zimebandikwa. Bidhaa nyingi zimefungwa kwenye vifungashio vya plastiki na kupangwa kwa utaratibu.

Rafu ndefu katika duka kubwa limejaa bidhaa za dawa ya meno. Bidhaa nyingine zinazoonekana ni za chapa za Colgate na Sensodyne . Rafu hizo zimepangwa vizuri na bidhaa zinaonekana zikiwa zimerundikwa kwa wingi. Watu wanaonekana kwa umbali.

Sehemu hii ya ndani ya duka kubwa lina bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na meza. Rafu zimejaa bidhaa za mkate au bidhaa nyingine zilizookwa, zikiwa zimepangwa vizuri. Watu wachache wanatembea na kunua bidhaa.

Kituo cha kujihudumia kiko katika duka kubwa. Kituo hiki kina skrini ya kompyuta na sehemu za kuweka bidhaa, kabla na baada ya kuchanganuliwa. Bidhaa nyingine nyingi zimepangwa vizuri kwenye rafu pande zote mbili.

Sehemu hii ni ndani ya duka kubwa la Carrefour. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa na mabango ya offer yakiashiria bei ya bidhaa. Mtu mmoja anaonekana akitembea na kukagua bidhaa anazotaka kununua. Pia kuna vibanda vya huduma.

Rafu kadhaa, zilizopangwa bidhaa, zipo ndani ya duka kubwa. Sekta hii ni ya bidhaa za matumizi ya nyumbani na chakula kama vile kahawa, vinywaji, na vitafunio. Sakafu ina vigae vyeupe, na taa za dari zinaangazia nafasi hiyo.

Mazingira haya, yanaonekana kuwa ni ya duka kubwa ambalo lina sekta ya kuoka keki na mikate. Keki hizi zimepangwa kwenye safu na zimewekwa kwenye onyesho la kioo, mnunuzi anaweza kuangalia ni ipi imempendeza na kuchagua.

Mazingira yanaonekana kuwa ni ya duka kubwa ambalo linauza bidhaa tofauti. Kuna lebo za bei zilizoning'inia juu zinazoashiria bei ya bidhaa. Watu wanaoenekana kutembea kuangalia bidhaa wanazotaka kununua.